Mama ameketi kwenye kiti ambacho ni cha rangi nyeusi. Amembeba mtoto mchanga miguuni. Mama huyu amevalia barakoa mdomoni. Amevalia nguo yenye rangi nyeusi. Daktari ambaye ni wa jinsia ya kike, ameinama huku akimdunga sindano mtoto huyo kwenye mguu. Amevalia pia barakoa mdomoni ana nguo yenye rangi ya samawati.

Daktari anamhudumia mgonjwa ambaye ni wa jinsia ya kike. Mgonjwa huyu amelala kitandani chali. Amepanua mdomo wake. Daktari anamulika kwenye mdomo ili kuchunguza. Daktari amevalia nguo yenye rangi ya samawati na ana glovu nyeupe mikononi.

Mtu mmoja aliyevalia nguo yenye rangi nyeupe, anafukuza nzinge kutoka kwenye shamba lake. Shamba hili lina mimea ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Mawingu yana rangi ya samawati na mengine ni ya rangi nyeupe, dhahiri kuwa hali ya hewa i shwari.

Madaktari wawili wa kiume na wa kike wanamuhudumia mgonjwa ambaye amelala chali kitandani, Muhudumu wa kiume amevalia miwani na ana barakoa mdomoni. Pia amevalia glovu yenye rangi nyeupe mikononi. Muhudumu wa kike amesimama huku akimtazama wa kiume anavyomshughulikia mgonjwa huyu.

Kichupa kidogo cha dawa ni cha rangi nyeusi. Kimebandikwa kijikaratasi ambacho ni cha rangi nyeupe. Kina kifuniko cha rangi nyeusi. Maneno yaliyoandikwa Vitamin D3 . Maneno haya yameandikwa kwa wino ambao ni wa rangi nyeusi.

Mzee mmoja amesimama huku mitungi ya gesi iko mbele yake. Amevalia kofia yenye rangi nyeupe. Ana barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni. Amevalia koti la maabara lenye rangi nyeupe. Ameshikilia kifaa mkononi mwake ambacho kina rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi.

Sehemu inayoaminika kuwa yenye mganga, ina vibuyu yenye rangi tofauti tofauti, Kuna kibuyu cha rangi ya manjano na kibuyu cha rangi nyekundu. Imefungwa kamba wenye rangi nyekundu shingoni na kamba yenye rangi nyeupe. Kuna besini yenye rangi nyekundu, chupa imesimamishwa ikiwa maji yenye rangi nyekundu, chupa yenyewe ina kifunuiko chenye rangi nyeupe.

Daktari wa jinsia ya kiume anamtazama mama mmoja kwenye sikio. Mama huyu amevalia koti yenye rangi nyeusi. Daktari amevalia miwani na ana barakoa yenye rangi nyeupe. Amevalia koti la maabara lenye rangi nyeupe. Watu wengine wameketi kwa umbali kwenye viti na mbele ni vya rangi nyeupe.

Kichupa kidogo cha dawa kimesimamishwa sakafuni. Vichupa vingine vimesimamishwa kwa umbali. Sindano naye imelazwa kwenye meza hii. Kichupa hiki kina kifuniko chenye rangi ya kijani kibichi na kina kijikaratasi cha rangi nyeupe. Kwenye kijikaratasi hichi kimeandikwa measles, rubela, mumps .

Msichana mmoja ana kizima moto chenye rangi nyekundu. Anapulizia moto ambao ulikuwa kwenye jiko. Amevalia nguo yenye rangi nyeusi na ana suruali ndefu. Kando yake kuna mimea ambayo ni yenye rangi ya kijani kibichi.

Mgonjwa ambaye ni wa jinsia ya kiume ameketi kwenye kiti, huku ameweka mikono yake kwenye kifaa cha hospitalini. Daktari naye amesimama kando yake huku akitazama. Amevalia nguo yenye rangi ya samawati. Kiti ambacho ni cha rangi nyeupe kiko nyuma yake.

Maji yanapita katika sehemu hii. Watu wameshindwa kuvuka. Mwanamume mmoja ambaye amejifunga kitambaa chenye rangi nyeupe kichwani, amejitolea kuwavukisha watu. Amembeba mtu mmoja ambaye amevalia nguo yenye rangi ya manjano na ana viatu vya mvua ambavyo ni vya rangi nyeusi. Watu wengine wamesimama huku wakiwatazama jinsi wanavyovuka maji haya.

Madaktari wameinama huku wakifanya upasuaji. Wengine wamesimama kwa kando wakitazama. Wamevalia barakoa yenye rangi ya samawati midomoni. Wamevalia nguo aina ya karatasi, ambayo ni ya rangi ya samawati. Wengine wamevalia vijikaratasi kichwani vyenye rangi ya kijani kibichi na vingine ni vya rangi ya samawati.

Mama ameketi kwenye kiti, huku amembeba mtoto miguuni. Amevalia barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni. Ana nguo yenye rangi ya kijani kibichi. Daktari ambaye ni wa jinsia ya kike, ameinama huku akimdunga mtoto huyo sindano kwenye mkono. Daktari amevalia barakoa mdomoni ana nguo yenye rangi nyeupe na sketi yenye rangi ya samawati.

Mama ameketi kwenye kiti, amevalia kitambaa kichwani na ana barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni mwake. Daktari ambaye ni wa jinsia ya kike, ameinama huku akimdunga mama huyu sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Daktari pia amevalia barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume, ni mlinda lango. Amevalia sare za mlinzi. Ana kofia nyeusi, ana nguo nyeusi, suruali ndefu nyeusi na viatu vyeusi. Ananawa mikono. Maji yanatoka kwenye mtungi ambao ni wa rangi ya samawati.

Mafuriko yameshuhudiwa katika sehemu hii. Magari yanapambana kupita. Gari ndogo yenye rangi ya kijani kibichi imefunikwa na maji. Magari mengine ni ya rangi nyeupe. Yamefuatana huku yamepanga foleni yakipita kwenye maji haya.

Watu wameinama huku wakinawa mikono katika sehemu ya maji. Sehemu yenyewe ina sabuni ambayo ni za rangi ya manjano. Watu hawa wamevalia nguo yenye rangi ya manjano na wana barakoa midomoni ambayo ni ya rangi ya samawati. Mmoja amevalia begi mgongoni ambayo ni ya rangi ya samawati na ana suruali ndefu yenye rangi ya samawati.

Watu wamevalia kofia zenye rangi ya samawati, wamevalia nguo pia zenye rangi ya samawati. Wamebeba begi migongoni, wengine wamebeba viti ambavyo vimefungwa kwa karatasi. Viti vyenyewe ni vya rangi nyeupe, wengine wamevalia glovu yenye rangi ya samawati mikononi.

Mgonjwa mmoja amelala kitandani, amevalia nguo yenye rangi nyeupe huku amejifunika shuka yenye rangi nyeupe. Mwengine wa jinsia ya kiume ameketi kwenye kitanda kingine ambacho kimeinuliwa pia kimefunikwa kitambaa yenye rangi nyeupe. Besini yenye rangi ya samawati imewekwa sakafuni. Chupa za maji zimewekwa juu ya meza.

Daktari ambaye ni wa jinsia ya kiume anatazama kichupa kidogo ambacho ni cha dawa. Amevalia barakoa mdomoni. Ana glovu nyeupe mikononi. Amevalia koti la maabara lenye rangi nyeupe. Koti lingine limening'inia nyuma yake ambalo pia ni la rangi nyeupe.

Dawa ni ya rangi nyekundu. Vijisanduku vya katoni ambamo dawa huwekwa ni ya rangi nyeupe. Maneno yameandikwa kwenye vikatoni hivi. Maneno yenyewe yameandikwa kwa wino mwekundu na mengine yameandikwa kwa wino mweusi.

Kichupa kidogo kimesimamishwa chini, ni chenye rangi nyeupe. Kina kifuniko ambacho ni rangi nyeupe pia. Kimewekwa kijikaratasi ambacho ni cha rangi ya kijani kibichi. Kwenye kijikaratasi kumeandikwa ngiri sugu, kwenye mabano for hernia . Maneno yenyewe yameandikwa kwa wino mweusi.

Meza yenye mviringo ni ya rangi nyekundu imewekwa vichupa vidogo vidogo juu yake na chupa zingine kubwa ambazo ni za rangi ya kijani kibichi pia zimewekwa juu yake. Kuna kikombe na kuna kijiko, kando yake kuna stuli ndogo yenye rangi ya kijani kibichi.

Mgonjwa mmoja wa jinsia ya kiume ameketi akimtazama daktari. Amevalia nguo yenye rangi nyeupe. Daktari amevalia koti la maabara lenye rangi nyeupe na ameshikilia kalamu kwenye mkono wake wa kulia. Vijikaratasi viko juu ya meza ambayo imetandikwa kwa suka nyeupe.

Mzee mmoja amevalia nguo yenye rangi ya manjano, amevalia glovu yenye rangi ya samawati, ana viatu vya mvua ambavyo ni vya rangi nyeusi na amevalia barakoa ya gesi mdomoni. Amebeba mtungi ambao ni wa kupulizia dawa, anapulizia mimea yake dawa, mimea yenyewe ni yenye rangi ya kijani kibichi.

Madaktari wameinama huku wakimhudumia mgonjwa. Wawili ni wa jinsia ya kiume, huku mmoja akiwa ni wa jinsia ya kike. Wote wamevalia barakoa yenye rangi ya samawati midomoni. Daktari mmoja amevalia kofia yenye rangi ya kijani kibichi kichwani. Mwingine amevalia yenye rangi ya samawati. Yule wa kike amevalia kijikaratasi kichwani chenye rangi ya samawati.

Mgonjwa wa jinsia ya kike ameketi kwenye kiti ambacho ni cha rangi ya samawati kwa mbele na rangi nyeupe kwa nyuma. Daktari ambaye pia ni wa jinsia ya kike anamtazama mgonjwa huku akicheka. Ameshikilia kalamu ambayo ni yenye rangi ya samawati mkononi.

Vichupa vimewekwa kwenye meza ambayo ni ya rangi ya mviringo. Meza yenyewe ni ya mbao. Kuna vichupa vya rangi ya kijani kibichi na kuna chupa ya rangi nyeupe. Kuna kibandiko ambacho kimeandikwa maneno, tiba ya magonjwa. Baiskeli ambayo imelazwa hapo kando ya rangi ya samawati.

Mgonjwa mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike amelala kitandani. Amelala chali huku amepanua mdomo wake. Daktari anamulika kwenye mdomo huo. Daktari amevalia nguo yenye rangi ya samawati. Ana glovu yenye rangi nyeupe mikononi mwake.

Mzee mmoja anauza mapambo. Amevalia kofia kichwani. Ana shati yenye rangi nyeupe. Amepanga vichupa kwenye meza. Kando yake kuna miti ambayo ina majani ya rangi ya kijani kibichi.

Wazee wawili wamesimama mbele ya kijumba kimoja ambacho kimeandikwa wash your hands here . Mzee mmoja amevalia kofia kichwani, mwenzake anaonekana akimweleza mambo, amevalia shati na suruali ndefu, ana viatu vyeusi.

Mama mmoja amesimama huku akimtazama daktari akimtibu mtoto. Daktari huyo ameinama huku akicheka, akimtilia mtoto mchanga dawa mdomoni. Mtoto huyu amelazwa kwenye kitambaa ambacho ni cha rangi nyeupe. Daktari mwenyewe amevalia nguo yenye rangi ya samawati.

Vichupa vitatu vya dawa vimesimamishwa. Kimoja ni cha rangi nyeupe na kina kifuniko cha rangi nyeupe. Kingine kina kifuniko ambacho ni cha rangi ya manjano. Kimeandikwa maneno nature made calcium . Maneno haya yameandikwa kwa wino wenye rangi nyekundu.

Sehemu hii imeshuhudia mafuriko. Kuna mmomonyoko wa udongo. Barabara kuu imeliwa na maji. Watu wamesimama kwenye barabara hii ambayo ni yenye rangi nyeusi na imechorwa mstari wa rangi ya manjano. Mmoja wa watu amevalia nguo yenye rangi nyeupe. Wengine wamevalia nguo tofauti tofauti.

Mashine yenye rangi nyekundu imewekwa juu glasi. Kifaa cha kuwekea uchafu cha rangi ya samawati kimewekwa chini ya kitanda. Mhudumu mmoja ambaye amevalia miwani anamshughulikia mtoto mchanga, ambaye amewekwa katika sehemu ambaye imezingirwa na glasi au plastiki.

Kijana mmoja ameketi kwenye kiti huku amepanua mdomo, akiwa ameinamisha shingo yake kwa nyuma. Amevalia nguo yenye rangi ya samawati. Daktari ambaye ni wa jinsia ya kiume, anamwangalia mgonjwa huyu, huku ameshika kifaa cha hospitalini. Amevalia glovu yenye rangi ya samawati. Ana miwani na ana nguo yenye rangi ya samawati pia.

Ndoo yenye rangi nyekundu imewekwa mbele ya mjengo. Watoto wawili ambao ni wa jinsia ya kike, wameinama huku wakinawa mikono yao. Mmoja amevalia viatu vyenye rangi nyeusi, mwingine amevalia nguo yenye rangi ya samawati na ana suruali ndefu yenye rangi nyeupe.

Msichana ana furaha. Amesimama huku akitazama kwa furaha. Maneno ambayo yameandikwa nyuma yake, yameandikwa Fine Touch dental care . Yameandikwa kwa wino wenye rangi nyeusi. Saa ipo ukutani. Maandishi mengine yameandikwa kwenye kijikabati reception .

Kichupa kidogo cha dawa kimewekwa dawa ndani yake. Kina kifuniko ambacho ni cha rangi nyeusi. Maneno ambayo yameandikwa kwenye kichupa hiki Easy Iron, yameandikwa kwa wino wenye rangi ya kijani kibichi. Maneno mengine yameandikwa kwenye wino mweusi.

Vichupa vidogo vya dawa vimesimamishwa juu ya meza. Ni vyenye rangi tofauti tofauti. Kuna vichupa ambavyo ni vya rangi nyeupe. Kichupa kimoja ambacho ni cha rangi nyeupe kina kifuniko cha rangi nyeupe. Kingine kina kifuniko cha rangi nyekundu, ilhali kingine kina kifuniko ambacho ni cha rangi ya manjano. Tembe zingine ziko juu ya meza.

Mzee ambaye ni mganga amevalia kofia yenye rangi nyekundu. Ameweka manyoya ya kuku kwenye kofia hiyo. Amechuchumaa huku anakata kijiti fulani. Kwenye ukuta wake kuna kalenda ambayo imechorwa vyakula.

Mtoto mmoja anatibiwa na daktari, ameinua nguo huku anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Daktari ambaye ni wa jinsia ya kiume amevalia nguo yenye rangi nyeupe, ameshikilia sindano kwenye mkono wake wa kulia, amevalia miwani kwenye shingo.

Vitanda ambavyo ni vya chuma vina magurudumu. Vimepangwa kwa mstari. Vimewekewa magodoro ambayo imefunikwa kwa vitambaa yenye rangi nyeupe na vina pillow ambayo ina vitambaa yenye rangi nyeusi. Televisheni ambaye imeekwa kwenye ukuta, inaonyesha picha ya mtu mmoja ambaye amevalia suti yenye rangi nyeusi.

Ajali imefanyika sehemu hii. Magari yameanguka pande na magurudumu yanaonekana yakiwa kwa juu. Watu wamekusanyika ili kutazama kinachoendelea. Wengine wanarekodi kwa kutumia simu zao. Wengine wanajaribu kuzima moto kwa kutumia kizima moto.

Barakoa yenye rangi ya samawati imewekwa juu ya meza. Vichupa vya dawa ambavyo vimeandikwa yellow fever vaccination . Pia viko juu ya meza. Sindano nayo imelazwa juu ya meza.

Wahudumu wawili wa jinsia ya kiume wamevalia nguo yenye rangi nyekundu. Ni sare ya shirika la msalaba mwekundu almaarufu Red Cross . Wamesimama wakitazama mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kitandani akihudumiwa. Daktari amevalia barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni.

Mgonjwa wa jinsia ya kiume ameketi kwenye kiti, amevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi, madaktari wawili wa jinsia ya kike wamesimama mbele yake, wanamhudumia, wamevalia nguo yenye rangi nyeupe na barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni.

Mtoto amesimama kando ya jumba ambalo limebomolewa. Ameinua mkono mmoja kujizuia na jua, huku mkono mwingine umejishikilia. Kando yake kuna mti ambao una majani ya kijani kibichi. Amesimama juu ya mawe.

Mama amembeba mtoto. Ameinama akitazama jinsi daktari anavyomdunga mtoto sindano. Daktari amevalia nguo nyeupe. Amevalia glove nyeupe kwenye mikono yake. Ana barakoa ya rangi ya samawati kwenye mdomo.

Madaktari wawili wanamuhudumia mama mmoja, ambaye ana shida ya meno. Wamevalia barakoa midomoni mwao yenye rangi ya samawati. Mmoja wao amevalia miwani. Wana glove nyeupe mikononi mwao.

Mtu ameshika kichupa kidogo kwenye mikono yake. Amevalia glovu yenye rangi ya kijani kibichi, huku ameshikilia sindano kwenye vidole. Kichupa hiki kimeandikwa maneno yellow fever vaccine live stabilized .

Watu wawili wa kiume na wa kike, wanafanya mazoezi. Wa kike amevalia nguo nyeupe, anamwelekeza wa kiume. Wamepiga magoti sakafuni. Kiti cha magurudumu chenye rangi nyeusi, kimesimamishwa kando yao.

Watu wawili wa jinsia ya kike wameketi kwenye viti. Wamevalia barakoa midomoni mwao yenye rangi ya samawati. Wamevalia koti ya maabara yenye rangi nyeupe. Mmoja wao amevalia miwani.

Nyumba imebomolewa. Watu wamesimama katika mjengo ambao umebomolewa. Wengine wamesimama chini wakiwa wamevalia helmet yenye rangi nyeupe na nguo zenye rangi nyeusi na mchanganyiko wa rangi ya manjano.

Madaktari wanawahudumia wagonjwa. Wamevalia nguo nyeupe, barakoa yenye rangi ya samawati midomoni na glavu nyeupe mikononi mwao. Daktari mmoja amevalia kofia nyeupe kichwani.

Kichupa kilichosimamishwa ni cha rangi nyeupe, kina kifuniko pia cha rangi nyeupe, kichupa kimeandikwa maneno ibuprofen, kando yake kuna vichupa vingine vya rangi nyeupe na ingine ya rangi nyekundu.

Kijichupa kimeandikwa MMR measles, mumps, rubella vaccine 20ml . Sindano nayo imelazwa kando yake. Kichupa hiki kina kifuniko chenye rangi ya samawati na karatasi cheupe kimebandikwa ambacho kimeandikwa maneno.

Daktari amevalia nguo yenye rangi ya manjano. Ana glovu nyeupe mikononi. Amevalia barakoa mdomoni yenye rangi ya samawati. Amevalia kijikaratasi cheupe kichwani. Kuna kimeza ambacho kimewekwa madawa, chupa ya maji na vifaa vingine vya hospitalini.

Mzee mmoja ameketi, akiwa anahudumiwa na daktari. Mzee huyu amevalia kofia nyeusi kichwani. Ana barakoa mdomoni. Daktari pia ana barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni na amevalia koti ya maabara yenye rangi nyeupe. Anamdunga mzee huyu sindano kwenye mkono wake.

Daktari wa jinsia ya kike anamhudumia mmama mmoja meno. Daktari amevalia kofia yenye rangi ya samawati kichwani, amevalia tochi usoni, ana barakoa mdomoni yenye rangi ya samawati. Mgonjwa maevalia miwani yenye rangi nyekundu. Daktari amevalia glavu yenye rangi nyeupe.

Mzee anatembea huku akipuliza bidhaa aina ya moshi, amevalia nguo nyeupe. Amevalia viatu vyeupe. Miti ina rangi ya kijani kiubichi. Ua limepandwa maua ambayo yana rangi ya kijani kibichi.

Mzee mmoja ambaye amevalia barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni ana kofia yenye rangi ya samawati. Amefunga macho. Dhahiri kuwa anahisi uchungu anapodungwa shindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Mafuriko yalishuhudiwa sehemu hii. Watu wanapambana kupita huku maji yamewapanda hadi magotini. Mmoja amevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi, koti nyeusi na kofia yenye rangi nyekundu kichwani. Wengine ni dereva wa bodaboda, amevalia kofia ya pikipiki yenye rangi ya manjano.

Mgonjwa ambaye ni wa kiume anahudumiwa na daktari ambaye ni wa kike, mgonjwa huyu ana barakoa ya rangi ya samawati, daktari pia ana barakoa mdomoni ambayo ni rangi ya samawati, amevalia glovu nyeupe huku akimdunga mgonjwa sindano kwenye mkono wake.

Watu wawili, mmoja wa kiume na mwenzake wa kike wamevalia barakoa yenye rangi ya kijani kibichi mdomoni mwao. Wamevalia viatu vya mvua. Wananawa mikono. Maji yanatoka kwenye mtungi wa rangi ya samawati. Wenzao wawili wa jinsia ya kike wamesimama kando huku wakitazama.

Madaktari wa kufanya upasuaji wamevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi. Wana glovu nyeupe mkononi. Wana barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni. Wamevalia vijikaratasi vyenye rangi ya samawati kichwani. Wengine wamesimama kando wakitazama kinachoendelea.

Mgonjwa anahudumiwa meno, amelala kitandani, amevalia miwani yenye rangi nyekundu, daktari wa jinsia ya kike anashughulikia mgonjwa huyu akiwa ameketi, amevalia glavu yenye rangi ya samawati na ana barakoa nyeupe mdomoni.

Daktari aliyevalia koti ya maabara yenye rangi nyeupe amesimama akishika kifaa cha hospitalini chenye rangi ya kijani kibichi. Vitanda pia vimetandikwa shuka yenye rangi nyeupe. Kuna vifaa vya hospitalini nyuma yake.

Watu wamekusanyika kutazama kisa cha moto. Moshi mkubwa unaonekana ukitokea kule kwenye kisa cha moto. Magari yameegeshwa kando yake. Mtu mmoja ameketi kwenye pikipiki na ana nguo yenye rangi nyeusi na nyekundu.

Chupa ya dawa ina rangi nyeupe kwa juu na rangi ya manjano kwa chini. Ina kifuniko cha rangi nyekundu, imeandikwa iron chellet ina tembe sitini kama ilivyoandikwa sixty capsules .

Daktari anavuta dawa kwa kutumia sindano kutoka kwenye kijichupa kidogo chenye rangi nyeupe. Amevalia barakoa yenye rangi nyeupe mdomoni na ana miwani. Amevalia koti la mahabara lenye rangi nyeupe. Wagonjwa wamesimama kando kuwangoja kuhudimiwa.

Daktari wa jinsia ya kike ameinama, huku akimhudumia mgonjwa, ambaye pia ni wa jinsia ya kike. Mgonjwa huyu ameketi. Daktari amevalia nguo ye ye rangi nyeupe. Wagonjwa wengine wamesimama pale.

Mama ana ucheshi. Ananawa mikono huku akicheka. Amevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi na ana kitambaa kichwani. Maji yanatoka kwenye bomba, ambayo imeundwa ukuta wake kwa simiti.

Mhudumu mmoja wa jinsia ya kike amesimama mbele ya akina mama. Mama wengine wameketi kwenye nyasi, na wengine wameketi kwenye viti, wamejifunga shuka mabegani. Mhudumu huyu amevalia nguo nyeupe na kaptula ndefu, nyeusi.

Muhudumu anamshughulikia mtoto mchanga, amevalia miwani. Nyuma yake kuna vifaa vingine vya hospitalini. Kuna kifaa cha kuzoa taka, chenye rangi ya samawati. Kuna besheni yenye rangi nyekundu.

Watu wameinama wakiokota vitu kutoka sakafuni. Wengine wamevalia nguo yenye rangi ya samawati na kofia nyeupe kichwani. Wengine wamevalia glavu kwenye mikono yao.

Mama ameketi kwenye kiti, anahudumiwa na daktari, daktari huyu amevalia koti ya maabara yenye rangi nyeupe na ana barakoa ya rangi ya samawati mdomoni, anamdunga mama huyu kwenye mkono wake wa kulia.

Vitanda vimepangwa kwenye chumba, vina magurudumu, ni vitanda vya chuma, na vina godoro ambazo zimefunikwa na vitambaa vyenye rangi nyeupe, televisheni inaonyesha mtu mmoja ambaye amevalia suti nyeusi.

Daktari wa jinsia ya kike amevalia barakoa yenye rangi ya samawati. Ana miwani. Amevalia koti ya maabara yenye rangi nyeupe. Amevalia glovu nyeupe. Anamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala chali kitandani. Anamhudumia meno.

Chumba hiki kimeandikwa public toilet , kina rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi. Mzee mmoja anaingia humo ndani, amevalia kofia nyeupe. Kando yake pana miti yenye majani ya kijani kibichi na kuna uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi.

Watu wanavuga mto kwa kutumia mashua, wengi wao wamevalia nguo enye rangi nyekundu, wengine wenye rangi nyeupe, mmoja wao amevalia kofia enye rangi ya samawati. Nyumba ya vijiti inaonekana kwa umbali kando ya maji.

Kwenye kijichupa kidogo kumeandikwa maneno letchers bonty d310000 i u short term therapy for vitamin d deficiencies immune health, ni cha rangi ya kijani kibichi. Kifuniko pia ni cha rangi ya kijani kibichi.

Mama aliyevaa nguo yenye rangi ya kijani kibichi, amembeba mtoto miguuni. Mtoto ana nguo yenye rangi ya samwati. Daktari ameinama akimdunga mtoto huyo sindano kwenye mkono wake. Daktari amevalia barakoa mdomoni yenye rangi ya samawati, ana nguo yenye rangi nyeupe.

Daktari wa jinsia ya kike amevalia barakoa mdomoni yenye rangi ya samawati na ana kijikaratasi kichwani. Anamuhudumia mgonjwa ambaye ni wa jinsia ya kiume, ambaye amelala chali. Amevalia miwani yenye rangi nyekundu.

Mama amembeba mtoto mchanga mikononi, amemtazama, ameketi kwenye kiti ambacho ni cha rangi ya Kijani kibichi. Mtoto amewekwa kwenye shuka yenye rangi nyeupe mama huyu ameketi chumba ambacho ni cha hospitali.

Watoto watatu wamevalia sare za shule, wawili wa kike mmoja wa kiume. Wamebeba chupa za plastiki mikononi mwao. Wamepanga foleni kuchota maji kutoka kwenye tank ya rangi ya samawati. Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama kwa umbali akiwatazama.

Mwalimu yuko mbele ya darasa. Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakimsikiza mwalimu. Amevalia nguo nyeupe na suruali ndefu yenye rangi nyeusi. Wanafunzi wameshikilia vijikaratasi mikononi mwao.

Eneo hili limekumbwa na mafuriko. Mama mmoja amembeba mtoto mgongoni, huku anatembea kwenye maji. Wazee kadhaa wanasaidia kushikilia nyumba aina ya manyatta ambayo imezingirwa na maji.

Wahudumu wawili wa afya wa jinsia ya kiume wanampima joto mzee mmoja ambaye ameketi kwenye kiti. Amevalia kofia na ana viatu vya rangi nyeusi ,mhudumu mmoja amevalia kitambaa kwenye kichwa mwenzake amevalia barakoa ya rangi nyekundu kwenye mdomo, ana kofia nyeusi.

Mtu mmoja amebeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni mwake chenye rangi ya kijani kibichi na kifuniko chenye rangi ya samawati, amevalia nguo nyeupe, anapulizia mimea yenye rangi ya kijani kibichi dawa.

Daktari ana ucheshi. Anacheka pamoja na mgonjwa ambaye ako kwenye hiki chumba. Daktari ameshika kalamu yenye rangi ya samawati. Vifaa vingine vya hospitalini vimepakwa rangi nyeupe.

Mama amembeba mtoto miguuni. Amevalia kitambaa chenye rangi ya samawati kichwani. Mhudumu wa jinsia ya kike ameinama huku akimtibu mtoto. Amevalia kitambaa chenye rangi ya kijani kibichi kichwani na ana koti la maabara lenye rangi nyeupe.

Mgonjwa huyu ni wa jinsia ya kiume, amelala chali kitandani. Kitanda chenyewe ni cha rangi nyekundu. Mgonjwa amevalia barakoa mdomoni ye ye rangi ya samawati, na ana kaptula ndefu yenye rangi nyeusi, ameweka mikono yake miwili kwenye kifua chake. Mhudumu amevalia nguo nyeupe, amemshika magoti mmoja wa miguu yake, huku mguu mwingine ukiwa umenyoroka.

Mama ana ucheshi akichota maji kwenye mfereji. Maji yanaingia kwenye mtungi wenye rangi ya manjano. Mtungi wenyewe umewekwa kwenye besini mbili. Mama amevalia sketi ya rangi nyeusi. Nguo nyuma yake zimeanikwa kwenye kamba.

Mama wawili wanatembea , mmoja akiwa ameshika kipaza sauti akiongea. Amevalia barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni. Nyuma yake kuna mtu ambaye amesimama na shati nyeupe.

Mama ameshika chupa yenye dawa. Chupa imeandikwa Motrine B. Ameweka dawa kwenye kiganja chake cha mkono. Tembe yenyewe ni ya rangi nyekundu.

Daktari wa kiume anamuhudumia mgonjwa ambaye ni wa jinsia ya kike. Daktari huyu amevalia shati nyeupe. Mgonjwa amevalia nguo yenye rangi nyekundu na koti yenye rangi nyeusi.

Mzee mmoja amebeba kifaa cha kupulizia dawa chenye rangi ya manjano mgongoni mwake. Amevalia glovu ya rangi nyekundu na ana barakoa nyeusi mdomoni. Anapulizia mahindi dawa. Mahindi yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna barakoa ya rangi ya samawati kwenye meza. Sindano nayo imelazwa kwenye meza. Kuna vijichupa vidogo ambavyo vimesimamishwa. Kichupa kimoja kimeandikwa yellow fever vaccination .Kikaratasi kilicho bandikwa ni cha rangi nyeupe kwa juu na cha rangi ya samawati kwa chini.

Mama ameketi kitandani akiwa amembeba mwanawe. Amevalia nguo nyeupe. Aliyekuwa waziri wa afya wa Kenya Susan Nakhumicha, anachukua blanketi, net na nguo za mtoto akizitoa kitandani.

Mama amembeba mtoto kwenye miguu yake akiwa ameketi. Kiti alichokalia kimetandikwa vitambaa vyeupe. Mama mwenyewe amevalia nguo yenye rangi ya samawati.

Watu wa jinsia ya kiume na kike wamekusanyika wakiwa wameinua mikono juu, wengine wameketi kwenye viti huku wengine wamechuchuma na wengine wamesimama nyuma yao. Wamevalia barakoa midomoni mwao. Nyuma yao kuna miti yenye majani ya kijani kibichi na kijumba yenye mabati ya rangi nyekundu.

Tuktuk mbili zinafuatana. Zina rangi ya manjano. Zinapita katika barabara yenye mafuriko. Maji ni mengi, yamezuia magurudumu yao hayaonekani. Pikipiki nayo inaenda upande mwingine ikiwa imebeba mteja. Imewekwa juu paa lenye karatasi nyeusi.

Sehemu inayoaminika kuwa ya mganga, ina nyungu ya rangi ya manjano ambayo imefungwa kwa kamba na imesimamishwa chini, kuna mtungi ambao pia umelazwa chini na ni wa rangi ya manjano, vitambaa vya rangi nyeupe na nyekundu pia vimewekwa pale.

Chupa za plastiki zimechanganywa na zingine za glasi na zote zina vifuniko. Chumba chenyewe kina vitu ambavyo vimening'inia kwenye paa. Ni vitu vya aina mbalimbali pamoja na chupa zingine ambazo zina maji ndani yake.

Mzee ameketi kwenye kiti, amevalia kofia. Daktari wa jinsia ya kike anamdunga mzee sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Daktari amevalia barakoa mdomoni yenye rangi ya Samawati.

Madaktari wawili wa jinsia ya kike wamevalia nguo za juu zenye rangi nyeupe na za chini zenye rangi ya samawati. Mmoja wao ameinama huku akimhudumia mtoto mchanga. Amevalia glovu nyeupe. Mwenzake amesimama akiwa na miwani.

Madaktari wa jinsia ya kike wanamhudumia mama mmoja ambaye ameketi kwenye kiti. Mama huyu ana shida ya sikio. Daktari anayemhudumia amevalia glovu nyeupe na amevalia shati nyeupe. Madaktari wenzake wamesimama kando huku wanamtazama anapomhudumia mama huyu.

Mtoto ameketi akingoja daktari amuhudumie, amevalia nguo yenye rangi nyekundu. Daktari wa jinsia ya kike, amevalia koti la maabara yenye rangi nyeupe. Ndoo ya uchafu ni ya rangi ya samawati.

Wanawake wawili wameinama wakichota maji na kumwaga nje ya lango. Mmoja anatumia basin , mwingine anatumia ndoo, yote ni yenye rangi nyeupe. Wamevalia barakoa midomoni mwao. Lango lenyewe ni la rangi ya samawati.

Mgonjwa amelala chali kwenye kitanda daktari amevalia barakoa mdomoni huku akimuhudumia mgonjwa huyo, daktari mwenzake ambaye amevalia nguu yenye rangi nyekundu na glovu nyeupe mikononi anabonyeza vidude kwenye kifaa cha hospitalini.

Watu wawili wamevalia nguo nyeupe. Wamevalia na glavu yenye rangi ya samawati mikononi. Wamevalia barakoa nyeupe midomoni. Mmoja anapuliza dawa kwenye viti.

Madaktari wamevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi. Wana barakoa mdomoni mwao yenye rangi ya samawati. Wana glavu mikononi mwao. Wameshikilia vifaa vya upasuaji. Wauguzi wenzao wamesimama nyuma yao wakitazama jinsi wanavyo jiandaa kufanyia mgonjwa mmoja upasuaji.

Watu wa jinsia ya kike na kiume, wamesimama huku wameshikilia simu kubwa mikononi mwao. Wamevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi. Wamevalia pia begi migongoni mwao. Mmoja amevalia kofia.

Mhudumu wa jinsia ya kike ambaye amevalia barakoa mdomoni, anamdunga mgonjwa mmoja shindano kwenye mkono. Mgonjwa huyu ni wa jinsia ya kike na ameketi kwa kiti cha rangi nyekundu. Pia ana barakoa ya rangi ya samawati mdomoni na amevalia miwani.

Mama mmoja ambaye amevalia kitambaa kichwani na nguo yenye rangi ya samawati anamhudumia mama mjamzito ambaye amelala chali sakafuni. Amevalia nguo nyekundu na amejifunga leso kwenye kiuno. Mama wengine watatu wameketi kwenye viti huku wakimtazama.

Watoto watatu wa jinsia ya kike wanaonekana wakiwa na mikono michafu. Wanaonekana wakicheka baada ya kuchezea matope. Wamesimama chini ya miti. Miti ina matawi ya kijani kibichi.

Watu wamevalia barakoa wakiwa wameinua mikono juu. Wengine wamechuchumaa na wengine wameketi kwenye viti vya plastiki. Kuna kijumba cha mabati yenye rangi nyekundu na kuna pia miti yenye majani ya kijani kibichi.

Mhudumu amevalia miwani. Anaonekana akimhudumia mtoto mchanga ambaye amelazwa kwenye kitanda kilichoundwa na glasi kando yake. Kuna mkebe ya kurusha uchafu yenye rangi ya samawati. Nyuma yake vifaa vya hospitalini.

Madaktari wanaoonekana kuwa wenye asili ya kihindi wanahudumia mgonjwa mmoja .Wanaonekana wakimhudumia meno. Madaktari wamevalia barakoa kwenye midomo, mmoja amevalia nguo nyeupe na mwingine amevalia rangi ya samawati.

Daktari, anaonekana akiwa hospitalini. Amevalia miwani. Amevaa vitu za kupima pressure kwenye shingo. Nguo zake ni za rangi za kijani kibichi. Pembeni kuna kiti, na kuna pia blanketi kwa meza. Unaonekana kuwa kuna kitu ya kupima pressure hapo juu.

Mhudumu aliyevalia barakoa mdomoni na nguo yenye rangi ya samawati ameinama akimhudumia mzee mmoja kwenye mkono wake wa kushoto. Mzee huyu amevalia pia barakoa mdomoni. Mhudumu amemwekea pamba mkononi baada ya kumdunga sindano.

Mwalimu wa jinsia ya kike anaonekana akiwa amemuamsha mwanafunzi mmoja, amesimama mbele ya darasa. Wanafunzi wengine wamekaa kwenye madawati. Wote wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa kwenye mdomo.

Daktari anaonekana akimdunga mtoto msichana kwenye mkono wa kushoto. Daktari amevalia sare nyeupe na ana miwani kwenye shingo. Ameshikilia sindano kwenye mkono wake wa kulia.

Mkulima anapuliza dawa kwenye mimea. Amevalia nguo nyeupe, ana barakoa mdomoni na kofia kwenye kichwa chake. Mimea ina rangi ya kijani kibichi. Nyumba ,miti na milima inaonekana kwa umbali.

Kuna vyungu vikubwa kwa vidogo, chungu kimoja kikubwa kinatoa moshi, mandhari inaonekana kuwa ya mganga ambapo kuna besini na kuna pia vitambaa vya rangi nyekundu.

Daktari amevalia nguo nyeupe. Ana barakoa yenye rangi ya samawati kwenye mdomo, na miwani. Anaonekana akivuta dawa kutoka kwenye kichupa kidogo kwa kutumia sindano.

Watu wawili wamevaa barakoa ya kujikinga na gesi na wamevalia aproni yenye rangi manjano na glavu ya rangi nyekundu. Mmoja anaonekana akifungua mtungi mkubwa mweusi na mwingine akiwa amebeba mtungi mdogo wa rangi ya samawati akimwaga kitu kwenye huo mtungi mweusi.

Watu wazima kwa watoto wanaonekana wakifurika katika maeneo inayoonekana yalikuwa na kisa cha moto. Kuta zimeonekana zikiwa zimebomolewa, mabati mengine yametapakaa chini na watu wengine wanaonekana wakiokota vitu chini.

Wahudumu wamevalia nguo nyeupe. Mhudumu mmoja amevalia glavu ya rangi nyeupe. Anahudumia sikio la mama mmoja ambaye ameketi chini. Mama huyu amevalia nguo ya rangi ya samawati na amevalia pia kitambaa kwenye kichwa.